Dokta wawili wakuwepo ndani ya chumba cha hospitali, dokta huyu wa meno akimwangalia mgonjwa wake aliokuja kutibu meno, huku mwingine akiwa amesimama akiangalia na yeye dokta huyo ameshika sindano mkononi mwake.

Dokta wa meno aliyevalia glavu mikononi, ameshika kifaa maalumu akimuangalia mgonjwa anayeumwa meno mdomoni. Mgonjwa huyo akiwa amelala kwenye kitanda maalumu cha kutibiwa.

Dokta wa meno aliyevalia tochi kwenye kichwa chake na miwani akiwa na barakoa ya rangi ya brauni, amevalia koti lenye rangi nyeupe akimuangalia mgonjwa wa meno.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia miwani, mmoja koti jeupe na mwingine koti la kijani wakiwa wanamwangalia mgonjwa katika mdomo wake meno yake aliyelala kwenye kitanda maalumu anayeuguliwa na meno.

Hospitali kubwa ya meno iliyoandikwa "Dental care" kwa maandishi mekundu na bluu huku dude lake kubwa la mapokezi likiwa na rangi nyeusi, mlango wa kioo. Hospitali hii hutumika haswahaswa kwa wagonjwa wa meno.

Dampo lenye chupa la plastiki, ambazo zimekusanywa sehemu moja, huku kuna wanaume wawili mmoja akiwa ndani ya gari yenye rangi ya kijani, akiwa anazipakia takataka hizo kwa ajili ya kwenda kutupa sehemu ingine kwenye dampo kubwa.

Mafuriko yanayotokea katikati ya barabara ambayo watu wanapita; ambayo maji mengi yamejaa ambayo magari yanapita moja moja, huku watu wakiwa wamesimama pembeni wakiangalia na magari mengine yamesimama pembeni yakisubili kupita.

Mama akiwa hospitali aliye suka makonga juu na aliyevalia tisheti huku mtoto wake akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali, mtoto mdogo akisubiria daktari wa watoto aje kumwangalia mtoto huyo ambaye anaumwa.

Mtoto mdogo akiwa kliniki, akiwa amening'inizwa kwenye mizani maalumu, ya kupima uzito watoto, mtoto huyu akionekana akibembea, na hii huwadaidia watoto kujua uzito wao na anakuaje na kwao pia.

Daktari wa watoto akiwa anawapima watoto ambao wameenda kliniki kwa ajili ya kuangalia uzito na afya zao. Hospitali hiyo ikiwepo ina sehemu maalum kwa ajili ya kufanya huduma hiyo ya watoto pembeni yake.

Mama aliyejifungua pembeni akiwa na kijana aliyebeba mtoto mchanga mkononi mwake, aliyevalia kofia nyekundu na nyeupe huku chini nguo zake zilizovaliwa nyekundu na nyeupe, mtoto huyu akiwepo kwenye hospitali ya watoto.

Ummy Mwalimu pamoja na wauguzi wengine wakiwa wanagawa chanjo maalumu ya kuwakinga watoto, watoto hao wakiwa wamebebwa na wazazi wao wakisubiri kupewa chanjo, chanjo hiyo ikikinga watoto na magonjwa mbalimbali.

Muuguzi alievalia tisheti ya bluu, akiwa ameshika chupa ya dawa mkononi na sindano, akifyonza ile dawa kwa ajili ya kuwapa watu chanjo waliomzunguka wakiwepo wamama na watoto.

Muuguzi aliyevalia nguo nyeupe na barakoa nyeupe, akiwepo hospitali akimchoma mtoto chanjo alishikiliwa na mama yake. Huku pembeni kukiwepo na watu wanaochukua video kwa ajili ya matukio ya baadaye.

Dawa ya kienyeji iliyopo kwenye chupa nyeupe na mfuniko wa dhahabu ndani yake rangi ya njano kukiwepo kuna kitunguu kimoja kilichopata kingine hakijakatwa na limau moja ambayo imekatwa iliyotokea vipande viwili.

Dawa za asili za mimea zilizopandwa kwenye vyombo maalumu, dawa hizi zina rangi ya kijani dawa hizi hutumika hasa na wagonjwa wanaoumwa na huponyesha wagonjwa, dawa hizi hutumika na kiasili zaidi.

Dawa ya kienyeji iliyochorwa picha mwanamke nje aliyesuka nywele, huku yenye maandishi meupe na meusi yenye rangi ya kijani, dawa hii hutumika kwa watu wenye mauvimbe tumboni.

Dawa za kienyeji ambazo husaidia wagonjwa wanaoumwa, hasa binadamu, zikiwa kwenye chupa maalimu ambazo zimeshapangwa na kupakiwa huku katikati vikiwa karatasi zikiwa zimewekwa za maelezo. Dawa hizi huuzwa na waganga ambao wanazitengeneza.

Dawa za kienyeji zilizokuwepo kwenye chupa za glasi, vyenye mfuniko wa brauni na nyingine ikiwepo wazi, huku pembeni zingine zikiwepo zenye kikombe cheupe, na bakuli nyeupe, na chupa nyeupe yenye kifuniko cha brauni kwa ajili ya kutayarishwa. Dawa izo hutumika kutibu wagonjwa.

Dawa za miti shamba zenye mti wenye rangi kijani ikiwa ndani ya glasi ya maji. Dawa hizi hutumika na watu wanaoumwa. Dawa hizi hasa huitwa dawa za asili na huuzwa sehemu mbalimbali.

Mkono mmoja ukiwa umeshika dawa ya asili, huku dawa za asili zingine zikiwa zimewekwa kwenye vibakuli, zenye aina tofautitofauti, dawa hizi hutumika kwa matumizi ya binadamu anae umwa.

Maboksi yenye dawa za kisasa zinazotumika na wagonjwa wanaoumwa magonjwa mbalimbali, maboksi haya yenye rangi nyeupe mengi nyeupe na rangi ya dhahabu ikiwa na maneno ya rangi tofautitofauti.